Kiongozi wa siasa William Ruto akiwasalimia umati wa watu. Amevalia shati la pinki na kofia nyeusi na ya manjano. Umati wa watu unafurahi na wengine wananyosha mikono kumsalimia. Bendera za Kenya ziko nyuma, hii ni ishara ya mkutano wa kisiasa au tukio la hadhara ambapo kiongozi huyu anawasiliana na wananchi.

Mwanamume aliyevaa suti ya bluu na tai akiwa amesimama mbele ya kundi la watu walioketi, akizungumza au kutoa mada. Nyuma yake kuna mabango yenye, nembo ya Huduma Kenya na huduma zinazotolewa kama vile birth and death certificate na ujumbe na transforming public service delivery . Watu walioketi wamevalia fulana nyekundu zenye nembo labda za Huduma Kenya pia.

Kundi la watu wafanyakazi wakiwa wameketi, wakisikiliza mwanamume aliyesimama mbele yao akitoa mada. Kuna bango lenye nembo ya posta na Posta Pay . Kuna kauli mbiu, kama The Spirit of Huduma na Service Excellence

Umati wa watu wengi wakiwa chini ya hema kubwa. Watu hao wamekusanyika karibu na meza ambao baadhi yao wamekaa na kuhudumiwa au kujaza fomu. Kuna mabango yaliyoandikwa identity cards, birth/death certificate na helb .

Jengo lenye rangi ya njano, yenye ishara kubwa inayosomeka Immigration Service Control Office . Watu kadhaa wamesimama nje ya jengo hilo. Wengi wao wamevaa barakoa za uso. Kuna mwanaume aliyevaa suti na kofia akiongea na kundi cha wanaume wengine. Mmoja wao amevaa hood nyekundu na wengine wamevaa mashati. Pia kunaubao wa working hours , ishara ya saa za kazi.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia suti ndani ya jengo la Huduma Center nchini Kenya. Kundi la viongozi wakiongea na kuzunguka huku mmoja wao akionyesha kitu. Baadhi ya wafanyikazi wa Huduma Center wakiwa wamevalia sare zao wanawaandama. Nyuma yao kuna kaunta za huduma na mabango yenye nembo ya Huduma Kenya. Kuna wateja pia wamekaa wakisubiri huduma.

Sherehe rasmi nchini Kenya. Mwanamke aliye katikati anayevaa vazi jekundu na jeusi la majaji, amesimama kwenye mibari yenye nembo ya Jamhuri ya Kenya, na ameshikilia Bibilia. Upande wake wa kushoto, mwanaume mzee anayevaa suti nyeusi, amesimama kwa heshima, na upande wa kulia, mwanamke mwingine anayevalia vazi sawa la majaji na barakoa, amesimama. Nyuma yao kuna bendera ya Kenya.

Ofisi ya Huduma Kenya ambapo watu wanatoa na kupokea huduma ambayo mbali mbali za serikali. Wafanye kazi kataa wamevaa sare ya Huduma Kenya na barakoa wakihadumia wateja walioketi mbele ya kompyuta, pia kuna mwanaume aliyevaa suti na barakoa labda ofisa mkuu akisungumza na moja wa wafanyi kazi.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya bluu na nyeupe, akitembea na mpira na mwingine amevaa jezi ya kijani na akimfuata mpira. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa mashabiki walioketi kwenye viti vya uwanja.

Kundi la wachezaji wa mpira ya miguu wakiwa uwanjani. Wengi wao wamevaa jezi yenye rangi ya njano, nyeusi na kijani. Mchezaji mmoja katikati akiongea kwa bidii na mikono yake ikiwa imenyooka, huku wengine wakimsikiliza. Nyuma yao kuna watazamaji na uwanja wenye rangi nyekundu na nyeupe.

Wanawake wanne mashabiki wa soka wakiwa wamevalia jezi za klabu ya Gor Mahia. Jezi hizo ni nyeupe na zina mistari ya kijani. Na baadhi zimeandikwa LIG, ATU, ZK . Mmoja amevalia skafu, ya kijani na nyeupe.

Wachezaji watatu wa mpira wa mikono wakishindana uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeupe na anashikilia mpira juu akijaribu kurusha. Huku wachezaji wawili wa timu pinzani waliovaa jezi za bluu wakijaribu kumzuia. Wachezaji wote wakiwa katika harakati kali. Nyuma yao kuna watazamaji waliokaa kwenye viti vya uwanja.

Mchezo wa mpira wa kikapu uwanjani. Wachezaji wawili wakishindana vikali, mmoja akijaribu kuchukua mpira kutoka kwa mwingine ambaye ameanguka chini. Wachezaji wengine na watazamaji wako nyuma yao.

Tanki kubwa la rangi nyeusi likiwa limewekwa juu ya jukwaa la chuma. Tanki hili limeunganishwa na ngazi ya chuma upande wake. Chini ya jukwaa kuna kifaa kingine cha rangi nyeusi na koni nyekundu ya usalama.

Watu wanne wakiwa wameketi kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa nguo nyeupe. Wawili kati yao wanaume, wakitia saini nyaraka. Mwanamke mmoja amesimama karibu na mmoja wa wanaume hao akimsaidia. Huku mwanaume mwingine amesimama upande wa kulia akielekeza au akishuhudia.

Timu ya mpira wa kikapu ya wanaume wakiwa wamevalia jezi za bluu na nyeupe wanashangilia kwa furaha kubwa wakiwa wameshika kombe la dhahabu wakiwa ndani ya ukumbi mkubwa.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia suti rasmi, wakisimama mbele ya kipaza sauti chenye nembo ya Office of the Chief Justice Judiciary . Mwanamke mmoja katikati akiongea, labda akitoa taarifa kwa umma. Wengine wamesimama nyuma yake kusikiliza kwa makini.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu. Wengi wao wakiwa wamevaa jezi za njano na kaptula nyeusi wakiwa wamekumbatiana katika duara kwenye uwanja wa kijani. Mmoja wao amevaa jezi ya pinki . Nyuma yao kuna viti vya buluu vya uwanja wa mpira.

Huduma Center, nchini Kenya. Kuna wanawake wawili waliovaa sare nyeupe na nyekundu, wakihudumia wateja. Mmoja wao ameketi kwenye computer na mwingine amesimama akiongea na mteja. Dawati lina maandishi, Huduma Kenya, Service Excellence na Information Desk . Wateja kadhaa na wafanyikazi wengine wako nyuma.

Paspoti mbili za Kenya, paspoti ya kushoto ni ya rangi ya bluu iliyokoza na imeandikwa public of Kenya na passport kwa herufi za dhahabu ikiwa na nembo ya taifa katikati. Paspoti ya kulia ni ya rangi ya bluu nyepesi na imeandikwa East Africa Community, Public of Kenya na Passport pia kwa herufi za dhahabu na nembo ya taifa. Nyuma yao kuna kikapu kidogo chenye rangi za bendera ya Kenya na kalamu pamoja na pambo la zebra.

Maandhari ya njano na nyeusi, upande wa kushoto kuna maandishi meupe yanayosomeka Court Annex Mediation in Kenya . Chini ya maandishi hayo kuna ikoni ya watu watatu, mmoja katikati akiwa na mwanga juu ya kichwa chake, na mishale ukiashiria mawasiliano kati yao. Na pia mchakato wa upatanisho. Upande wa kulia kuna nyundo ya hakimu ikiwa imelala, juu ya kituo chake.

Jengo la Department of Immigration Service Passport Control Office nchini Kenya. Wanaume kadhaa wako mbele ya jengo, wengine wakiwa wamevalia suti na mmoja akiwa amevaa sare za kijeshi. Ni kama shughuli rasmi au mkutano, unafanyika.

Mwanamume amesimama nje akivalia kofia ya blue ,sweta nyeusi, shati la ndani la blue nyepesi na suruali nyeupe. Mkono wake wakulia ameshika kitabu kidogo cha rangi ya blue na mkono wa kushoto ameshika karatasi. Nyuma yake kuna magari yaliopaki na miti na upande wa kulia kuna watu wamekaa chini ya hema.

Mchezo wa volleyball ukiendelea. Wachezaji watatu wakiruka juu ya neti kujaribu kuzuia kupiga mpira. Mchezaji mmoja mgongoni na namba kumi na tano anaruka upande mmoja wa neti. Huku wachezaji wawili namba sita na namba mbili wakiruka upande wa pili. Mpira uko angani karibu na mikono yao na kuna watazamaji wengi nyuma yao.

Eneo la utoaji huduma chini ya hema kubwa, kuna watu adhaa wameketi kwenye meza, wengine wakiwa watumishi na wengine wananchi wanaohudumiwa. Wengi wao wamevaa barakoa, mabango yenye nembo za huduma mashinani na NHIF yakiwa nyuma, yakionyesha aina ya huduma zinazotolewa.

Eneo la huduma chini ya hema ambapo watu wengi wamekusanyika kuna meza ndefu na watu kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume wamekaa wakihudumiwa au kujaza fomu baadhi yao wamevaa barakoa mwanamke aliye mbele amevaa shati jeupe na nyekundu akishughulikia nyaraka. nyuma kuna umati wa watu wamesimama au wamekaa kwenye viti.

Kundi la wanaume wakiwa wameketi kwenye viti vya uwanja wakitazama tukio, wanaume watatu wa mbele wakitabasamu, mmoja akiwa amevaa shati la bluu, mwingine jezi jekundu na watatu shati la njano, wote wakiwa wazee, nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu walioketi kwenye tribuna.

Shughuli wa usajili wa huduma namba ikiendelea chini ya hema. Kuna maafisa kadhaa wakiwa wamevalia fulana za huduma namba na jaketi za kuakisi. Wakitumia kompyuta ndogo kuwasajili wananchi. Umati mkubwa wa watu wakiemo wanawake na wanaume wamejipanga foleni wakingoja huduma. Wengine wamevalia barakoa, mandhari ya nyuma, ikiwa na miti, na ni eneo wazi.

Eneo la huduma center ambapo wafanyi kazi wanatoa huduma, za serikali. Wanaume wawili wamekaa, wakihudumiwa huku mwanamke mmoja mfanyakazi akiwa amesimama mbele ya computer akitoa msaada. Mabango yenye nembo ya Huduma Center na neno kama Government Services convenience yamo nyuma.

Mchezo wa soka ukiendelea kwenye uwanja uliojaa mashabiki. Wachezaji wamevaa jezi za rangi mbili tofauti, za kijani kibichi na za mistari ya buluu na nyeupe. Wachezaji kadhaa wakishindana mpira. Bango lililo nyuma lina maandishi Kenya Premier League ikionyesha kuwa huu ni mchezo wa ligi kuu nchini Kenya.

Mfereji kando ya barabara uliojaa takataka mbalimbali kama chupa za plastiki, mifuko, na mabaki mengine. Watu wakitembea kando ya barabara na magari yamepaki. Na mengine yanapita kwa umbali.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa amevalia joho la mahakama lenye rangi nyeusi na nyekundu, na kitambaa cheupe shingoni. Akitembea na Rais Ruto aliyevaa suti ya bluu na tai nyekundu. Wote wawili wakitabasamu, nakuongea: Rais Ruto akitazama saa yake, wapo ndani ya jengo lenye nguzo, na madirisha makubwa, kuashiria mazingira rasmi.

Bomba kubwa la kijani likivuka mto wenye maji ya kahawia. Bomba lina vali ya bluu katikati. Kando ya mto kuna mimea na uzio wa waya. Chini ya bomba kuna mabaki ya ujenzi huenda kulikuwa na uharibifu au ujenzi.

Mtu aliyevaa kofia mbili nyeupe zenye nembo ya jogoo mwekundu na maandishi KURA KWA MOI na KANU. Moja imevaliwa kichwani na nyingine imefunika sehemu ya uso wake. Ni ishara ya kampeni za kisiasa za zamani nchini Kenya.

Umati wa watu wakiwa wamepanga foleni mbele ya jengo, la huduma za serikali. Wengi wao ni wanawake na watoto, na baadhi yao wameshika karatasi. Mbele ya jengo kuna ishara yenye maandishi kituo cha huduma, ni mahali mteja yeyote anaweza pata huduma za serikali kwa haraka na ufanisi.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wote wakiwa wamevaa jezi za bluu na soksi ndefu nyeupe na njano. Wamesimama pamoja uwanjani wakiwa wamekumbatiana. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa mashabiki walioketi kwenye viti vya uwanja na mabango ya matangazo pembeni ya uwanja.

Watu watatu wakiwa wamekaa nyuma ya meza kubwa ya kahawia wakiwa wamevalia majoho meusi na shati nyeupe zenye mikunjo. Katikati kuna bendera ya Kenya na bendera nyingine nyeusi na dhahabu yenye nembo ya jamuri ya Kenya. Nyuma yao kuna pazia la rangi ya dhahabu. Kuna watu wengine kadhaa labda mawakili au maafisa wa mahakama wakiwa wamekaa mbele ya meza hiyo.

Ofisi ya Huduma Kenya ambapo watu wanahudumiwa. Kuna baluni za kijani zilizopamba ukumbi. Wafanyikazi wamevaa sare na barakoa, wakihudumia wateja waliokaa kwenye meza. Pia kuna mwanaume mmoja amesimama akiongea na mfanyikazi na printer inaonekana kwenye meza.

Kundi la wanaume wengine wakiwa wamevalia fulana za rangi ya chungwa zenye nembo ya Kenya wakiwa kwenye uwanja wa michezo au mkutano. Mwanaume mmoja katikati amesimama akiwa ameinua mikono juu akishangilia. Wengine wameketi na baadhi yao kushangilia pia. Kuna umati wa watu nyuma yao na majengo ya uwanja.

Watu wengi foleni, kwenye kaunta inayofanana na ofisi ya serikali, wakijaza fomu au kukusanya pasipoti. Kama inavyoashiriwa kwenye mabango mawili yaliyoandikwa passport collection , mwanamke mmoja aliye na nywele ya rasta yuko mbele ya foleni akihudumiwa. Inaonekana kama ni idara ya ofisi ya pasipoti.

Riciti ya malipo ya huduma za uhamiaji Kenya kichwa chake ni, Receipt Paid kikiwa na rangi ya kijani. Tarehe ya kutolewa ni 12 Agosti, jina la Evans Kipchirchir, na namba ya simu. Pia kuna tarehe ya miadi ya kuchukua pasipoti October 25th, 2024 na mahali pa miadi, Nairobi Ke, Nyayo House FL.

Hellen Rafael Naamisi akiwa ameketi mbele ya kipasa sauti akitabasamu, amevalia suti nyeusi na shanga nyeupe shingoni. Nyuma yake kuna bango la Judicial Service Commission lenye nembo na anwani tovuti yao, www.jc.go.ke. Chini kuna maandishi yanayoonyesha kuwa anahojiwa kwa nafasi ya jaji wa mahakama kuu.

Nembo ya chama ya siasa cha Jubilee nchini Kenya. Nembo hiyo ina rangi nyekundu na ina njiwa anayeruka akiwa ameshika tawi la mzaituni mdomoni ndani ya duara jekundu. Chini ya duara kuna neno Jubilee na limeandikwa kwa herufi kubwa na chini yake kuna maneno; mbele pamoja.

Kijana mweusi akipiga selfie akiwa amevaa miwani ya jua na shati nyekundu na nyeusi. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu, labda kwenye tukio la michezo, wengine wakiwa wamevaa nguo zinazofanana na bendera ya Kenya. Kuna majengo na miti ya minazi nyuma yao.

Wanawake wawili wakiwa wamevaa sare zinazofanana. Mmoja wao aliye katikati anatabasamu na amesimama mbele ya meza iliyojaa tray za pesa taslimu. Zikiwa zimepangwa vizuri. Mwanamke mwingine upande wa kulia, ameshika karatasi. Nyuma yao kuna watu wengine walioketi kwenye kompyuta.

Mwanaume na mwanamke wakipeana mikono kwa kutabasamu, wote wawili wana furaha. Mwanaume amevaa shati jeupe la mikono mirefu yenye michirizi, na mwanamke, amevaa gauni la bluu lenye maua. Nyuma yao kuna watu kadhaa wanaume na wanawake. Wengine wakiwa wamesimama na wengine wamekaa kwenye meza.

Mashabiki wengi wakishangilia kwa furaha, kwenye uwanja wa michezo. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya, nyekundu, kijani, nyeupe na nyeusi. Na wengine wanashikilia bendera ndogo ndogo za Kenya. Mikono yao iko juu ya hewani, ikionyesha shamrashamra na msisimko mkubwa.

Ofisi ya huduma kwa wateja yenye kaunta za huduma zenye namba three, four na five . Kuna watu wengi wamekaa kwenye viti vya chuma wakisubiri huduma na wengine wachache wakihudumiwa kwenye kaunta. Wafanyakazi kadhaa wakihudumia wateja. Eneo ikawa safi na la kisasa na kuna ishara ya directorate of immigration services chini.

Mwanamke akizungumza kwenye mikrofoni. Amevaa shati la rangi za buluu, njano na nyeupe lenye michoro na amevaa miwani pamoja na mkufu wa njano. Nyuma yake kuna bango lenye maandishi Formation Justice na nembo ya Jamhuri ya Kenya.

Rais William Ruto wa Kenya akiwa ameshikilia Biblia na kuongea mbele ya mikrofoni akikula kiapo. Amevalia suti ya bluu na tai ya manjano. Karibu naye kuna mwanamke Rachel Ruto ambaye amevalia nguo nyeupe na maridadi. Bendera za Kenya ziko upande wa kulia labda ni tukio rasmi.

Kundi la watu wakiwa kwenye uwanja wenye paa la mabati, wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu na baadhi yao wameshika bendera za Kenya wakishangilia au kutazama tukio fulani.

Kundi la watu wengi wakiwa kwenye uwanja. Wengi wao wakiwa wamevaa fulana za njano zenye jina Tusker na wakishangilia na kuinua mikona zao juu baadhi wakiwa wameshikilia vinywaji.

Umati wa watu wakiwa kwenye uwanja, wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kijani na nyeupe. Katikati kuna mwanamume mmoja aliyepaka rangi ya kijani na nyeupe mwili mzima na ameshika bango. Watu wengine wakishangilia na kufurahia tukio.

Mwanamme akiwa ameketi kwenye meza na kompyuta ndogo iliyowaka, mkono mmoja ukiwa kwenye panya. Akihudumia foleni ya watu wanaosubiri mbele yake. Watu hao wakishika nyaraka. Kwenye meza kuna stempu na kadi. Labda nikituo fulani cha kutoa huduma za serikali au usajili fulani.

Rundo la vitambulisho vya Kenya vimetundikwa kwa kamba na viko tayari kusambazwa. Baadhi ya vitambulisho hivi viko wazi vikionyesha picha na maelezo mengine ya watu.

Ofisi ya kisasa ya NCA Services , yenye counter ndefu na viti vya ofisi, wafanya kazi wawili mwanamke na mwanamume wameketi kwenye counter wakiangalia computer zao, wakiwa tayari kuwa hudumia wateja, kila mmoja ana skrini mbili za kompyuta, bango la huduma za NCA pia iko juu.

Mwanariadha akitua kwenye mchanga baada ya kuruka na mchanga ukitawanyika hewani. Amevaa jezi nyeupe yenye neno Mwe na ametabasamu. Nyuma yake kuna uwanja wenye viti vya rangi nyekundu, kijani na nyeusi na watu wengine wakiwa wametazama.

Taka nyingi zilizotapakaa pembeni mwa barabara ya lami. Taka hizo zinajumuisha plastiki, nguo, majani makavu na uchavu mwengine zikionyesha tatizo la usafi wa mazingira.

Wachezaji wawili wa mpira ya miguu , mmoja akiwa amevaa jezi ya bluu na nyeupe , naye mwingine jezi ya milio ya rangi ya chuma na nyeusi, akiwa na sura ya kuashiria kufadhaika au kukata tamaa Nyuma yao kuna stendi ya watazamaji yenye viti vya rangi ya kijani na baadhi ya mashabiki .Uwanjani mna nyasi na chini Kuna mabango ya matangazo yakiwemo ya league .

Bango la tukio, juu likiwa limeandikwa, 'The Judiciary Dialogue Day' kutoka mahakama ya Kenya. Bango lina onyesha mwanamke na kunaalika watu kujadiliana na mchango wa mahakama, huduma bora na kuimarisha ushirikiano. Tarehe ya tukio ni Ijumaa, Januari 31 2025, kuanzia saa tano asubuhi, katika vituo vyote vya mahakama nchini kote.

Timu ya mpira wa kikapu ya kenya, wachezaji wengi wamesimama kwenye uwanja wakiwa wamevaa jezi nyeupe zenye neno kenya na namba zao. Nyuma yao kuna shrinki kubwa inayoonyesha bendera ya kenya na neno kenya.

Kituo cha huduma center chenye watu wengi wakiwa wameketi wakisubiri huduma. Kuna maafisa wa usalama, mmoja wao akitembea mbele akiwa amebeba bunduki. Watu wa rika na jinsia mbalimbali wapo. Baadhi wamesimama na wengine wamekaa kwenye viti vya plastiki.

Rais mstaafu wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, wakishikana mikono pamoja na mwanamke na kutabasamu, mwanamke amevaa gauni lenye rangi mbalimbali, naye Uhuru Muigai Kenyatta amevaa koti jekundu lenye mikono mieupe, wote wanaonekana kuwa na furaha, nyuma yao kuna watu wengine wasioonekana vizuri.

Wafanyikazi watatu wakiwa wameketi mbele ya kompyuta zao wote wakiwa wamevalia sare zinazofanana shati nyeupe na fulana nyeusi na nyekundu na wawili kati yao wamevalia barakoa. Bango kubwa lililo nyuma yao linasema Towards Service Excellence .

Eneo kubwa la ndani lenye dawati na habari za Huduma Kenya katikati likiwa na wafanyikazi wawili waliokaa. Kuna safu nyingi za viti na madawati ya huduma yaliyo tupu. Ishara kuwa ni eneo la kutoa huduma kwa umma. Pia kuna taa za kutosha na dari refu.

Uwanja mkubwa watu labda mashabiki wa mchezo wakishangilia kwa furaha na mikono juu. Baadhi yao wameshika simu wakipiga picha au video. Wengine wamevaa jezi au nguo za rangi tofauti ikiwemo buluu, nyekundu na nyeupe, wengi wao wakifungua vinywa vyao wakipiga kelele za furaha.

Mchezo wa soka unaoendelea kwenye uwanja wenye watazamaji wengi wakiwa wamefurika , wachezaji wakiwa wamevalia jezi za rangi tofauti wanaonekana wakicheza mpira huku mpira ukiwa juu angani ,nyuma ya watazamaji Kuna majengo yasiyokamilika ,ishara kua ujenzi unaendelea.

Ofisi ya kutoa huduma kwa wateja, ambapo watu wengi wamekaa wakisubiri huduma. Kuna kaunta kadhaa zilizo na namba na maafisa wanahudumia wateja. Watu wamevalia mavazi mbalimbali na wengine wameshikilia nyaraka. Ukuta umepambwa na mabango yenye nembo za serikali.

Wanaume wawili wakiwa katika umati mkubwa wa watu uwanjani. Mwanaume aliye mbele amevalia shati jeusi akipiga picha ya selfie . Mwanaume mwingine kulia kwake amevaa shati la rangi nyingi na kofia yenye muundo wa Amerikani. Nyuma yao kuna viti vingi vilivyojaa mashabiki au watazamaji na jina Nation .

Tukio rasmi nchini Kenya. Kuna mwanamke amevaa joho nyekundu ya jaji na kofia ya mahakama akila kiapo kwa kushika Biblia na kusimama mbele ya mimbaru yenye nembo ya Jamhuri Kenya. Wanaume wawili wamevalia suti wamesimama pande zote mbili na bendera za Kenya zipo nyuma.

Mwanamke akiwa ameshikilia skafu iliyoandikwa Bandari FC kwa herufi kubwa. Amevalia pia jezi ya Bandari FC yenye rangi ya buluu. Anatabasamu sana ishara kuwa yeye ni shabiki wa timu hiyo. Nyuma yake kuna uwanja wa mpira na watazamaji.

Pasipoti ya jamhuri ya kenya, ukurasa wa kwanza ukiwa na picha ya mvulana mdogo anayeitwa Joshua. Uraia wake ni Kenyan , maelezo mengine kama vile urefu, rangi ya macho na sahini zimefichwa. Pia ana ulemavu wa Autistic.

Mwanaume mweupe mwenye kofia ya cowboy na miwani ya jua amesimama mbele ya mbele ya watu. Amevaa shati nyeusi na kaptura ya rangi ya mchanga. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu wengi wakisherehekea na baadhi wameshikilia bendera za Kenya. Kuna bango kubwa jekundu yenye neno HSBC. Mwanaume mmoja nyuma yake ameshika bendera ndogo labda ya Kenya.

Wanariadha wanne wa kiume kwenye uwanja wa riadha. Watatu kati yao wamesimama mbele wakiwa wamevaa sare zenye rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe zenye neno Kenya na namba KEN. Wote wana furaha na wametabasamu wengine wakiwa wameshika viatu vyao juu. Mwanariadha wa nne yuko nyuma kidogo upande wa kushoto, amevaa sare ya bluu na manjano. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watazamaji kwenye uwanja.

Kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi za ofisi. Mbele kuna mwanaume mwenye ndevu na miwani amevaa suti nyeusi na tai nyekundu akipokea au kukabidhi hati ya bluu kutoka kwa mwanamke aliyevaa suti nyeusi wote wakitabasamu. Nyuma yao kuna watu wengi wakiwemo wanaume na wanawake na bendera ya Kenya ikionekana nyuma.

Watu wengi wakiwa wamekusanyika katika eneo fulani wazi, wakishughulikiwa na wafanyikazi wa Huduma Kenya. Wafanyikazi kadhaa wameketi nyuma meza wakitumia vifaa vya kielektroniki huku watu wakiwa wamejipanga foleni au wakisubiri huduma.

Ofisi mnamo watu kadhaa, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Kuna wanne wafanyikazi wanaohudumia wateja, huku mmoja akiwa amesimama akiongea na mteja. Ndani ya ofisi mna meza, viti na kompyuta na kuna baluni nyekundu zilizopamba ukuta.

Watu kadhaa ndani ya ofisi ya Huduma Kenya . Mwanamume mmoja aliyevaa suti na barakoa anazungumza na wafanyikazi wa kike walioketi kwenye counter wakiwa wamevaa sare ya Huduma Kenya na barakoa. Ofisi ina kompyuta na vifaa vingine na mabango yenye nembo ya Huduma Kenya yametundikwa ukutani yakiashiria huduma mbalimbali za serikali.

Wanawake wawili wakiangalia kompyuta ya meza iliyowaka juu ya meza ya mbao, mwanamke aliye mbele amevaa jaketi jeusi na shati jeupe akitumia kipanya. Mwanamke mwingine karibu naye ana nywele za zambarau zilizosokotwa na amevaa shati la kijani. Nyuma yao watu wengi wamesimama au wamekaa na ubao mweusi ukutani.

Ofisi ya Huduma Centre nchini Kenya, ikiwa na watu wengi wamekaa wakisubiri huduma na wengine wakihudumiwa kwenye kaunta. Kuna wafanyikazi kadhaa wakiwa wamesimama na wengine wakiwahudumia wateja kwa kutumia kompyuta na printer .

Kundi la mashabiki wa klabu ya soka ya Gor Mahia FC inchini Kenya wakiwa wamevalia jezi za kijani na nyeupe, wameshikilia bango refu lenye jina la klabu Gor Mahia, baadhi ya mashabiki wakishangilia kwa furaha na mmoja wao amevaa kinyago chenye sura ya fuvu.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia majoho meusi na baadhi yao wakiwa na riboni za zambarau wakiwa katika mkutano au maandamano na kuna bango nyuma yao yaliyoandikwa protect judicial independence na ujumbe mwingine kama wanasheria au wataalamu, wa sheria wakitetea uhuru wa mahakam.

Rais William Ruto akipokea cheti rasmi kutoka kwa jaji mkuu Koome, wote wawili wanatabasamu kwa pamoja. Rais Ruto amevaa suti na tai ya njano huku jaji Koome avevalia vazi la mahakama la rangi nyeusi na nyekundu.

Mchezo wa soka ukiendelea uwanjani. Kuna wachezaji kadhaa uwanjani, wengine wakiwa wamevaa jezi za njano na wengine jezi za kijani kibichi. Mpira imo katikati ya uwanja. Nyuma ya wachezaji kuna umati mkubwa wa mashabiki wakiwa wamekaa kwenye majukwaa ya uwanja.

Tukio la kuapishwa kwa Rais wa Kenya William Samoei Ruto katika uwanja wa Kasarani, jaji mkuu Martha Koome anaongoza sherehe kuapisha Rais Ruto ambaye ameshika bibilia, kulia kwake yupo mama wa taifa Rachel Ruto , nyuma Yao kuna umati mkubwa na viongozi mbalimbali.

Kundi la watu wakiwa nje ya jengo lenye kuta za mabati , wanaume wawili wamekaa kwenye meza ya mbao wakiandika, huku mwanamke mmoja mwenye nywele za bluu akisimama karibu yao , watu wengine pia wamekaa au wamesimama nyuma yao.

Huduma Kenya yenye kaunta mbili zilizoandikwa Information Desk ,ambazo zimesimamiwa na wafanyikazi wa kike waliovaa sare zenye nembo ya huduma Kenya ,mmoja ameketi na mwingine amesimama. Nyuma Yao, kuna wafanyikazi wengine na wateja wakishughulikiwa.

Wachezaji wa soka wakisherekea kwa furaha. Wengi wao wamevaa jezi ya rangi ya kijani na njano. Wameshikilia kombe kubwa la dhahabu, lililopambwa kwa riboni nyekundu na kijani. Mmoja wao anashikilia mpira wa soka wa rangi ya njano na buluu. Wote wanaoekana kuwa na furaha na baadhi yao wamefungua vinywa vyao wakipiga kelele za furaha.

Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta akiongea na majaji kadhaa waliovaa majoho yao mekundu na weusi na wigi za mahakama. Wamesimama kwenye zulia jekundu nje ya jengo ya kifahari. Watu wengine pia wako nyuma.

Kundi kubwa la watu waliokusanyika nje, wakiwa wameinua mikono yao juu na kushangilia, baadhi yao wameshika bendera za Kenya na vitu vingine vya kuashiria furaha. Maeneo haya ni kama ni tukio la siasa au penye sherehe kubwa.

Kundi la wanaume, mmoja wao akiwa ameketi na anatumia kifaa cha kielektroniki na amekiwekelea kidole ili kujitambulisha. Wanaume wengine nao wamesimama nyuma yake wakiangalia.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wa wanawake wakiwa wamevalia jezi za bluu na nyeupe zenye nembo ya KPA, baadhi yao wameketi kwenye benchi lenye rangi ya kijani na nyekundu na wengine wamesimama, wakishangilia na kusikiliza maelekezo.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa amevaa kanzu nyekundu ya mahakama na kola nyeupe akiongea mbele ya kipaza sauti kwenye podium ya mbao. Podium ina nembo ya idara ya mahakama ya Kenya akitabasamu na nyuma yake kuna bango lenye nembo na maandishi.

Watu kadhaa ndani ya ofisi akiwemo mwanamume mmoja aliyevaa suti ya kijivu na shati ya pinki akionesha kitu kwenye kompiuta kwa mwanamume mwengine aliyevaa shati nyeupe na nyekundu. Kuna watazamaji wengine nyuma na ni kama ni tukio la uzinduzi au maelezo ya mifumo mpya.

Maafisa watatu wakiwa wamevalia mashati meupe na fulana nyeusi, wamekaa kwenye meza ya mbao chini ya hema, wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Kuna mabango mawili yaliyoandikwa Police Abstract na DCI Good Conduct . Viti vingi vya rangi ya bluu vimepangwa nyuma yao na kuna gari nyeusi na nyeupe nyuma pia.

Mwanaume ameketi nyuma ya kaunta ya kioo akishughulikia nyaraka na kalamu mkononi. Pengine ni afisa au mfanyakazi wa huduma kwa wateja. Kando yake kuna mwanaume mwingine amesimama pia akishughulika na karatasi. Mazingira yanaweza kuwa ni ofisini au benki au shirika la huduma za umma. Pia kuna madirisha makubwa ya vioo.

Wachezaji wawili wa mpira wa kike uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeupe na mwingine kijani na nyekundu huku wakishikilia mpira wa kikapu wa rangi mbalimbali, mchezaji aliyevaa nyeupe akijaribu kuzuia mpinzani wake. Nyuma yao kuna watazamaji waliokaa kwenye viti vya rangi mbalimbali nyekundu na nyeusi katika uwanja mkubwa.

Cheti cha kuzaliwa cha Kenya. Juu yake kuna jina la Jamhuri ya Kenya na maelezo kama mahali pa kuzaliwa, hospitali, jinsia na tarehe ya usajili. Ina mhuri na saini chini.

Uwanja mkubwa wa riadha ukiwa umejaa watu na mashabiki kwenye majukwaa. Kuna wachezaji na waandaji wengi uwanjani wakifanya shughuli mbali mbali za riadha kwenye njia za kukimbia na kwenye uwanja wa kijani. Baadhi ya watu wamekusanyika kwenye kingo za uwanja wakitazama matokeo.

Eneo la uchimbaji kukiwa na uchimbaji mkubwa wa Hyundai upande wa kushoto. Kuna mashimo makubwa yaliyochimbwa ardhini yakiwa yamejaa udongo na tope. Baadhi ya mabomba ya saruji yametupwa kwenye mashimo. Nyuma kuna majengo ya makaazi na barabara yenye watu wachache.

Eneo la huduma kwa wateja, labda ofisi za serikali. Kuna watu wakiwa wamepanga labda kwenye kaunta za huduma zilizotengwa kwa mbao. Mwanaume mmoja amevaa nguo za kijeshi au polisi akitoa maelekezo. Upande wa kulia kuna watu wengine wengi wameketi kwenye viti wakisubiri huduma.

Kituo cha Huduma Kenya ambapo watu wengi wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma. Kuna kaunta mbalimbali za huduma kama KRA Services, NSSF Services na Pension Services . Watu wengine wakihudumiwa kwenye kompyuta nyuma ya kaunta. Kuna mabango na mapambo ya rangi nyekundu na kijani.